Barabara ya lami iliyonyooka yenye miti na mimea mingi kando kando. Barabara inaonekana tulivu na kuna mistari miwili Inayotenganisha katikati. Kwenye ukingo wa barabara kuna nguzo za umeme inaonekana kama barabara ya kijijini au barabara ndogo nje ya mji mkuu.

Bahari tulivu na boti ndogo ya mkenya, labda dhow au au jahazi, ikiwa katikati ya maji. Anga lina mawingu mepesi na maji yana rangi kijani buluu, hisia ya utulivu na amani.

Kituo cha Huduma Kenya kilichojaa watu waliongoja huduma. Kuna mabango yaliyoandikwa police clearance certificate , police abstract na 𝐴𝐶𝑆 𝑠ervices . Watu wamekaa kwenye kaunta huku maafisa wa serikali wakiwa nyuma ya kompyuta wakitoa huduma. Kuta zimepangwa kwa rangi za bendera ya Kenya na kuna mapambo ya kute. Viti vya kungoja viko mbele kwa ajili ya wateja wanaosubiri huduma zao.

Mchezaji wa mpira wa vikapu anaonekana ameruka juu akiwa ameshika mpira kwa mikono yake miwili anaonekana kua kwenye harakati za kurusha mpira kuelekea kikapuni nyuma yake kuna mchezaji mwingine aliyeinua mkono kujaribu kuzia. Uwanja una paa la chuma juu na mwanga unaoonekana vizuri. Hii ni hali ya mchezo unaoendelea kwa kasi na mashabiki huenda wanashangilia.

Vibanda vya watu vilivyojengwa kwa mti na makuti. Vivanda hivyo viko kwenye ufuko wa mchanga na baadhi ya nguzo zake zimepakwa chokaa. Inaonekana kama sehemu ya mapumziko ya ufukweni.

Wanaume wawili kwenye ofisi ya huduma. Mwanaume mmoja akiwa amevaa suti nyeusi, anaonekana akieleza kitu mwanaume mwingine ambaye amevaa shati na suruali. Wote wawili wamesimama karibu na kaunta ya huduma ambayo ina mabango yanayosomeka registration of self help groups . Inaonekana kama wanahudumiwa au wanapata maelekezo katika ofisi hiyo.

Wachezaji wa timu ya raga ya Kenya wakiwa Mavalia jezi nyekundu na kijani wakisherehekea ushindi wao, wanainua juu kombe lenye sanamu ya Kenya, wachezaji wate wanaonekana wana furaha na wanasherehekea kwa shauku.

Rais wa Kenya William Ruto, akitembea na mwanamke ambaye amevaa jopo la sherehe la kitaaluma, labda la jaji au kasela wa chuo kikuu. Wote wawili wanatembea mbele ya jengo kubwa la kiserikali. Wanaonekana wakiwa katika hafla rasmi labda ya makafali au ni ya kisheria.

Wanasubiri huduma kwenye kituo cha huduma. Kuna mwanamke ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga. Huku wengine wameketi wakisubiri zamu yao. Mwanamke mwingine aliyevaa sare ya huduma Kenya amesimama karibu na wateja, labda akiwasaidia. Ukuta wa nyuma, kuna mabango yenye maandishi ya huduma mbalimbali kama vile birth and death certificate . Mandhari yanaonyesha utaratibu na mazingira safi ya ofisi ya umma.

Picha inaonyesha kundi la wanaume. Wengi wao wakiwa wamevaa kanzu nyeupe na kofia za kiislamu wakiwa wamekaa chini. Mmoja wa wanaume hao ambaye ni waziri wa madini aliye katika kiti katikati haswa joho anaonekana kuzungumza wengine wanamuangalia kwa makini inaonekana ni hafla ya kidini au mkusanyiko wa kijamii.

Ufukwe wa mchanga na jengo kubwa la ghorofa nyingi labda hoteli au nyumba ya kifahari linaonekana kwa mbali. Mbele kuna miti ya minazi. Inaonekana kama sehemu ya hoteli au mapumziko uliokaribu na ufukwe.

Ufukwe wa mchanga unaoonekana kuwa na nyasi zilizokauka zilizo lala juu ya mchanga. Kuna miti michache ya minazi pamoja na muundo wa mbao unaweza kuwa sehemu ya kibanda au sehemu ya mchezo ya ufukweni. Anga ni la mawingu na kuna ishara kuwa uenda ikanyesha.